Kundi la wataalamu wa afya, waliovaa mavazi ya upasuaji, wakihusika katika zoezi la upasuaji au utunzaji maalum wa mgonjwa. Mazingira ni safi na ya hospitali, yakionyesha utunzaji wa hali ya juu ya huduma za kitaalam.

Mtu anapimwa joto la mwili kwa kiutumia kifaa kinacho chozwa kwenye upaji wa uso wake, anayempima amevaa glavu na aproni ya buluu ishara ya taadhari za kiafya nyuma yao kuna watu wengine waliovaa barakoa wakiwa kwenye mstari au sehemu ya kugojea huduma.

Kuna mtu aliyevaa mavazi kamili ya kujikinga akiwa karibu na mgonjwa aliyelazwa hospitalini. Pembeni mwa kitanda kuna mashine za kisasa za matibabu za kupima viashiria muhimu vya mwili na mitungi ya oksijeni. Muuguzi anaonekana akifanya kazi ya kumsaidia mgonjwa.

Daktari wa meno akiwa kazini akimhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha matibabu. Daktari anatumia kifaa cha kitaalamu kuchunguza au kutibu meno ikisisitiza umuhimu wa usafi na umakini katika huduma za afya ya meno.

Daktari wa meno akiwa kazini akimuhudumia mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti cha matibabu na mdomo wake ukiwa wazi kwa uchunguzi. Daktari ana tumia kifaa maalum kuchunguza au kutibu meno.

Jino la bandia lililosimama peke yake likiwa safi na laini kana kwamba ni mfano wa jino bora la kiafya. Helini yake kuna kioo cha meno, kile kifaa kidogo cha duara chenye mpindo, ambacho hutumika na madaktari wa meno kukagua ndani ya mdomo.

mtoto aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno akihudumiwa na watu wawili waliovaa mavazi rasmi ya matibabu, wote wamevaa barakoa na kofia kwa ajili ya usalama na usafi wa kimatibabu. Wanaonekana wakimfanyia mtoto matibabu ya meno kwa utulivu wakitumia vifaa maalum vya kitaalamu.

Tofauti ya meno kabla na baada ya matibabu ya afya ya kinywa. Juu meno yanaonekana kuwa na dalili za kutotunzwa vyema, matumizi ya tumbaku au athari za vinywaji vyenye rangi. Chini meno yamesafishwa vizuri yakiwa meupe na safi yakionyesha mafanikio ya usafi wa matibabu ya kitaalam.

Mwanaume anapiga mswaki akitumia mswaki katika kuangazia tabia bora ya usafi wa kinywa. Kipengele muhimu katika kudumisha afya ya meno ili kuzuia magonjwa ya kinywa.

Mtu akiwa ameshika mswaki wa asili; kijiti kidogo kinachojulikana pia kama mswaki wa mti au miswaki. Kijiti hiki kimeelekezwa kwenye mdomo, akiashiria matumizi yake kusafisha meno. Mandhari hii inaangazia mbinu za jadi katika utunzaji wa afya ya kinywa.

Huyu ni mtu akiwa kwenye ziara ya daktari wa meno. Picha ya juu meno ya mbele yameharibika na ya chini daktari wa meno anamwekea meno ya bandia kwenye sehemu ya meno ya mbele.

Mtu anapiga mswaki kwa uangalifu, akitumia mswaki. Mandhari hii inaangazia tabia bora ya usafi wa kinywa. Kipengele muhimu katika kudumisha afya ya meno, ili kuzuia magonjwa ya kinyw.a

Tokeo la usiku ambapo wazima moto wako kazini mbele ya jengo la gorofa wakitumia mabomba ya maji kutoka kwenye magari maalumu ya zima moto, barabara imejaa maji yaliyo mwagika dalili ya juhudi kali ya kuzima moto au kuzuia madhara ya maafa.

Kikundi cha watu waliovaa fulana za kuakisi mwanga na kofia za usalama. Wakikusanyika nje kwenye eneo la wazi wakati ambao huenda ni wa mafunzo tathmini ya usalama au maandalizi ya kukabiliana na dharura.

Hali ngumu ya kukabiliana na dharura. Gari la wagonjwa limekwama kwenye barabara lenye matope na maji ishara ya changamoto za kuwahudumia waathiriwa wa dharura katika maeneo yasiyo na miundo mbinu bora.

Hawa ni watu wakiwa kwenye kazi ya kuchimba na kuondoa udongo kwenye mtaro baada ya kusanyiko la mda mrefu wakitumia majembe na vifaa vingine vya mkono.

Vifaa vya matibabu vinavyohusiana na utayarishi wa sindano. Kuna mtu wa huduma anamimina kioevu kwenye sindano, ikimaanisha mchakato wa kujaza au kuchanganya dawa. Pembeni kuna chombo cha plastiki chenye kifuniko pamoja na tray ya mashimo madogo, huenda ni ya kupanga au kuhifadhi sindano kwa usafi.

Hiki ni kifaa cha kisasa cha maabara chenye skrini ya kuguza inayotoa matokeo ya vipimo. Pembeni kuna karatasi inayochapisha ripoti ya matokeo na vifaa vingine vya maabara kama chupa za kitendanishi au vihifadhi viko karibu. Huenda ni kwenye hospitali au kituo cha afya kilicho na vifaa vya kisasa.

Mtoa huduma ya afya ameshika mkono wa mtoto mdogo, na kutumia kalamu kuweka alama ya wino kwenye kidole cha mtoto, kuashiria labda mchakato wa ku, kimatibabu, au wa usajili unaohusiana na afya ya watoto.

Tukio la huduma za afya kwa watoto katika mazingira ya kijamii. Mtu wa huduma anampa mtoto dawa kwa kutumia tone, mwingine wameketi kusubiri zamu. Watu wamevaa barakoa kuonyesha umakini wa afya ya jamii.

Hili ni kundi la watu wakifanya kazi ya usafi kwa mazingira. Wamevaa glavu na wanashika mfuko mkubwa wa plastiki unaoonekana ukiwa ma takataka ndani.

Mwanariadha amesimama kando ya barabara huku akishika mgongo wake kwa mkono; ishara ya maumivu au usumbufu, ikionyesha matatizo yanayoweza kuwapata wanaspoti kama vile maumivu ya mgongo kutokana na mwendo wa muda mrefu au mkao usiofaa.

Mwanariadha amelala chini kwenye uwanja wa michezo akiwa katika hali ya maumivu au kuhitaji msaada wa kiasi. Mtu mwengine huenda ni daktari au mkufunzi wa afya ya michezo anamsaidia kumkunjwa au kumnyoosha mguu wake wakiwa kwa mazingira yanayoonekana kuwa ya mazoezi au mashindano.

Mmea wa aloe vera ukiwa katika mazingira ya nje. Majani yake marefu yenye miiba pembezoni yanaonyesha afya ya mmea na uimara wake. Aloe vera ni maarufu katika tiba za asili kutokana na uwezo wake wa kutibu majeraha madogo, kuchomwa kwa moto na matatizo ya ngozi.